Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika kifungashio maalumu chenye rangi ya njano pamoja na nyekundu, huku ikiwa na picha ya kifaranga cha kuku kuashiria aina ya dawa inayopatikana ndani ya kifungashio hicho, kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zinazouzwa katika duka kubwa la pembejo lililosheheni bidhaa mbalimbali hususani dawa za kilimo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa katika magunia pamoja na vifungashio maalumu vilivyofungwa kwa ustadi mkubwa.

Pembejeo za kilimo na dawa za mifugo kukiwa na chupa ndogo maalumu kwa ajili ya kuhifadhi dawa ya kuulia vijidudu vinavyoshambulia mifugo kama mbwa pamoja na paka. Dawa inayoitwa kwa jina la kiingereza ikiwa na boksi lenye rangi nyeupe na kijani.

Dawa za mifugo na pembejeo za kilimo zilizohifadhiwa vizuri katika eneo dogo ndani ya duka la kisasa mahali ambapo, zikiwa zimepangwa katika vifungashio vidogo na kuhifadhiwa kwenye makabati yaliyopakwa rangi nyeupe.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa katika chupa ndogo yenye mfuniko mwekundu, huku ikiwa na picha ya wanyama mbalimbali, kama: ngómbe, mbwa, kondoo, pamoja na mbuzi, dawa ambayo hutumika kuua vijidudu pamoja na magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Dawa za mifugo, iliyohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichofungwa vizuri, kinachotibu magonjwa mbalimbali hususani yanayoshambulia kuku, pamoja na ndege wengine, kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza "TYLOSIN POWDER".

Dawa za mifugo zilizo hifadhiwa katika kichupa kidogo chenye rangi nyeupe huku kukiwa na picha ya mbwa pamoja na paka, kuonyesha aina ya wanyama wanaotibiwa na dawa hiyo iliyofungwa vizuri kwa mifumo ya kisasa pamoja na teknolojia bora.

Pembejeo za kilimo, zilizohifadhiwa katika magunia madogo, makubwa na saizi ya kati yenye ujazo wa kilo kumi, kilo ishirini na tano na kilo hamsini; yakiwa na mbolea ya asili iliyoandikwa kwa jina la kiswahili pamoja na kingereza “Baraka FERTILIZER".

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makabati maalum yaliyotengenezwa vizuri na kupangwa kwa ustadi mkubwa. Huku ndani ya dawa hizo kukiwa na matu mbalimbali vilivyopangwa vizuri. awa zilizohifadhiwa katika maboksi na chupa ndogo ndogo kwa ajili kulingana na matumizi yake.

Mbegu za mazao na dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika makabati yaliyopangwa vizuri kwa ngazi huku yakiwa yamesheheni dawa pamoja na vitu hivyo, huku vikiwa vimehifadhiwa katika vifungashio tofautitofauti.

Dawa ya mifugo katika chupa ndogo yenye ujazo wa mililita hamsini ya tano, huku kukiwa na picha ya ng'ombe pamoja na wanyama wengine kama mbwa pamoja na paka, dawa inayotumika kuua vijidudu vinavyoshambulia wanyama hao.

Pembejeo za kilimo, mbolea asilia iliyohifadhiwa vizuri katika gunia lenye ujazo wa kilo hamsini, likiwa na maandishi yanayoandikwa kwa lugha ya kiingereza "AgriFlora Organic Fertilizer", mahususi kwa ajili ya kuongeza rutuba kwenye ardhi pamoja na ukuaji wa mazao.

Dawa ya mifugo, iliyohifadhiwa katika chupa ndogo nyeusi yenye mfuniko uliofungwa vizuri, huku ikiwa na picha ya ng`ombe. Dawa ambayo hutumika kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali, hususani yanayoshambulia wanyama kama ng`ombe pamoja na wanyama wengine wa kufugwa.

Dawa ya mifugo iliyohifadhiwa chupa ndogo yenye rangi ya zambarau huku ikiwa na picha ya ndege kuashiria aina ya dawa inayopatikana katika chupa hiyo. Dawa inayotibu magonjwa mbalimbali ya kuku, huku ikiwa na maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe ya kuvutia yanayosomeka kwa lugha kiingereza; chupa yenye ujazo wa gramu mia moja

Jengo maalumu katika sehemu ya kiwanda maalumu kwa ajili ya utengenezaji wa dawa za mifugo na pembejo za kilimo, hususani dawa za mifugo huku kukiwa na tangazo lililoandikwa "twiga kemikozi" maalumu kwa utengenezaji wa dawa mbalimbali za mifugo.

Iliyohifadhiwa katika chupa ndogo ya daa huku ndani yake kukiwa na kimiminika cha dawa chenye ujazo wa mililita hamsini, kinachowekwa kwa jina la maandishi ya kizungu kama flumethrini dawa, inayotumika kuua vijidudu mbalimbali wanaoshambulia wanyama.

Dawa za mifugo zilizohifadhiwa katika chupa ndogo ya dawa, yenye rangi nyeupe na bluu pamoja na njano, huku ikiwekwa katika boksi maalumu mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa dawa hiyo, inayotumika kutibu magongwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama, kama mbwa, ng'ombe, kuku pamoja na bata.

Dawa za mifugo hususani ng'ombe yenye ujazo waliita tano iliyowekwa vizuri katika boksi maalumu lenye picha ya ng'ombe, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza kwa rangi nyekundu nyeupe pamoja na maandishi mengine yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi.

Dawa ya mifugo iliyo hifadhiwa katika chupa ndogo iliyofungwa vizuri huku ikiwa na maandishi yanayosomekwa kwa lugha ya kingereza "Bimectin Plus". Dawa ambayo inatibu magonjwa mbalimbali yanayoshambulia wanyama.

Dawa ya mifugo aina ya kuku, iliyohifadhiwa vizuri katika chupa ndogo, kikopo chenye rangi nyeupe na kufungwa vizuri; huku kikiwa na picha ya kuku pamoja na maandishi yanayoandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Mazao ya biashara yaliolimwa katika shamba kubwa la kisasa , hukiwa na mimea iliyosheheni vizuri na kustawi katika shamba hilo lilikuwa mazao ya tayari kwa kuvunwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara, lililovunwa vizuri shambani na wakulima wa mazao hayo na kuhifadhiwa katika matenge madogomadogo ili kuandaliwa vizuri kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara ya viazi vilivyokomaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya bidhaa hiyo sokoni.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa linalolima mazao hayo, huku yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja kulingana na bei elekezi ya sokoni.

Ndizi zao la biashara katika shamba kubwa la migomba lililosheheni ndizi mbalimbali zilizomea vizuri katika migomba ya shamba hilo, tayari ikiwa imekomaa vizuri ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri ndani ya shamba kubwa la kisasa huku likiwa limehifadhiwa katika matenga madogo yenye rangi ya kijivu, tayari kwa kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kuuzwa kulingana na thamani ya zao hilo katika soko husika.

Wakulima wa mazao ya biashara, wakiwa katika eneo la shamba hilo, wakifanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo na kuliweka katika matenga maalumu, waliyovaa kwenye mabega yao, kwa ajili ya kupeleka kwenye masoko mbalimbali pamoja na viwanda.

Zao la biashara vitunguu vilivyo komaa vizuri ndani ya shamba, tayari kwa kuvunwa na wakulima ili kutengenezwa vizuri na kuifadhiwa katika matenga maalumu, kwa ajili ya kupewa thamani ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara, nyanya zilizokomaa vizuri shambani kwa ajili ya kuvunwa ili kuuzwa kwenye masoko mbalimbali ya jumla na rejareja, zikiwa tayari zimepangwa na kuhifadhiwa vizuri.

Viazi mviringo zao la biashara, lililokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa lililopandwa mazao hayo, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja.

Zao la biashara, vitunguu vilivyokomaa vizuri shambani katika shamba kubwa la kisasa. Huku vikiwa vimehifadhiwa maalumu kwa ajili ya kukusanywa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali na kuuzwa kulingana na bei elekezi ya bidhaa husika ndani ya soko.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani na kuvumwa na wakulima wa mazao hayo, yakiwa yamehifadhiwa vizuri kwaajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwaajili ya kuuzwa kwa bei pinganifu hususani bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyolimwa vizuri na kuvunwa ndani ya shamba kubwa, huku kukiwa na mwanamke mkulima wa mazao hayo akivuna, tayari kwa kuhifadhi kwenye magunia maalumu, ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuza bidhaa hizo kulingana na bei elekezi.

Zao la biashara lililo komaa vizuri baada ya kuvunwa na wakulima likihifadhiwa katika matenga maalumu yaliyo tengenezwa kwa mbao, na kusafirishwa kwenye magari maalumu kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali na wakulima hao ili kwenda kuuzwa.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na ya kivunwa kwaajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, ili kwenda kuuzwa kwa bei elekezi kulingana na soko la bidhaa husika.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku likiwa limevunwa na kuhifadhiwa pembeni kidogo na wakulima wa mazao hayo, wakichambua zao hilo kwa ajili ya kuhifadhi vizuri ili kulipeleka kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti kulingana na bei elekezi.

Viazi zao la biashara, lililokomaa vizuri katika shamba, tayari kwa ajili ya kuvunwa baada ya kukomaa, ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani masoko makubwa, pamoja na masoko madogo ya ndani na ya nje ya mji.

Mazao ya biashara yaliyokoma vizuri tayari shambani, tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, ili kuifadhiwa vizuri katika matenga madogo na kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi ya zao la nanasi.

Viazi mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani tayari kwa kulima mazao hayo ili kuhifadhiwa vizuri katika matenga yenye rangi tofauti kama bluu pamoja na kijani, kwa ajili ya kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani la kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, likiandaliwa tayari kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko tofauti tofauti kwa bei ya jumla pamoja na bei za rejareja.

Mananasi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, likuwa limehifadhiwa pembeni kidogo eneo la wazi kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko tofautitofauti na wakulima wa mazao hayo, ili kuuzwa kwa bei ya jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara katika shamba kubwa lenye mazao ya kisasa yaliyomea vizuri likiwa limeiva tayari kwa ajili ya kuvunwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kulingana na bei elekezi ya zao hilo

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika shamba kubwa la kisasa huku kukiwa na mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana. mikononi mwake akiwa ameshika mazao hayo mapapai yaliyomea vizuri shambani kwa ajili ya kuyaandaa vizuri na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyovunwa shambani na wakulima wa mazao hayo, na kuhifadhiwa katika eneo maalumu, huku yakiwekwa katika magunia kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, ili kuuza mazao hayo kwa bei ya jumla na rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, huku kukiwa na wakulima (wanawake kwa wanaume) wa zao hilo wakivuna na kuliweka sehemu moja pembezoni mwa mazao ya shambani hapo kwa ajili ya kuchambua na kuhifadhi vizuri katika matenga; ili kwenda kuuza kwenye masoko.

Zao la biashara, ndizi zilizokomaa vizuri katika migomba ndani ya shamba kubwa la mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kuuzwa kwenye masoko mbalimbali hususani kwa bei ya jumla na bei ya reja reja kulingana na bei elekezi katika soko.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri katika shamba kubwa lenye mazao tayari yakiwa yamejiandaa kwa ajili ya kupelekwa kwenye masoko mbalimbali ili kuuzwa kulingana na bei elekezi ya zao hilo sokoni.

Zao la biashara, nyanya iliyokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali. Ili kuuzwa kulingana na bei elekezi, kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na mahitaji ya bidhaa hiyo sokoni.

Mapapai zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba kubwa lenye mazao hayo, huku kukiwa na mkulima wa mazao hayo akichuma mazao na kuyaandaa vizuri kwa ajili ya kuyahifadhi na kuyasafirisha kupeleka kwenye masoko mbalimbali.

Mazao ya biashara yaliyokoma vizuri katika shamba kubwa la mazao hayo, huku kukiwa na mkulima wa mazao hayo, akivuna kwa ajili ya kuhifadhi vizuri ili kusafirisha na kwenda kuyauza kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyomea vizuri shambani. Zao la ndizi katika shamba kubwa la migomba huku mazao hayo yakiwa tayari kwa ajili ya kukomaa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali mwishoni kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara katika shamba kubwa mahali panapolimwa mazao hayo, huku likiwa limevunwa vizuri na kutandazwa chini kwa ajili ya kuandaliwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara, karoti iliyokomaa vizuri shambani, na kuvunwa ikihifadhiwa vizuri katika magunia maalumu, na wakulima wa mazao hayo, kwa ajili ya kusafirishwa, moja kwa moja kupelekwa kwenye masoko tofauti tofauti, kwa ajili ya kuuzwa

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, baada ya kuvunwa katika shamba la mazao haya, tayari kwa ajili ya kusafirishwa baada ya kuchambuliwa na wakulima ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei tofautitofauti hususani jumla na rejareja.

Zao la biashara, mahindi yalilokomaa vizuri shambani , huku kukiwa na wakulima wanawake na wanaume wakivuna zao hilo, ndani ya shambaya shamba kubwa lililomea mazao hayo tayari kwa kuhifadhi kwenye matenga , ili kwenda kuuza kwenye masoko mbalimbali kwa bei elekezi.

Zao la biashara matikiti yaliyokomaa vizuri katika shamba, huku kukiwa na mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana, mkononi mwake akiwa ameshika tikiti lililokatwa nusu zao la biashara kwa ajili kuliuza kwenye masoko mbalimbali.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani huku kukiwa na mkulima wa mazao hayo, kijana wa kiume aliyovalia mavazi nadhifu sana mavazi ya mashambani akikusanya mazao hayo na kuyasafirisha kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwajili ya kuuzwa.

Zao la biashara katika shamba kubwa lenye rutuba ya kutosha lililomea vizuri tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kuuzwa, kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi ya mazao hayo.

Mazao ya biashara katika shamba kubwa la mazao hayo, yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuthaminishwa na kuuzwa kulingana na soko la mazao hayo.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani katika miche midogo modogo iliyomea zao hilo tayari kwa kuvunwa ilikupelekwa nyenye masoko mbalimbali kusaminishwa bei na kuuzwa kwa bei ya jumla na rejareja.

zao la biashara lililovunwa kutoka shambani baada ya kukomaa na wakulima wa mazao hayo tayari imechandaliwa ili iwekwe katika magunia pamoja na matenga maalum ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa.”

Zao la biashara karoti iliyokomaa vizuri shambani huku ukiwa na wakulima wa mazao haya wakia kusanya na kuvua na mazao kwa ajili ya kuyapeleka kuyaandaa vizuri na kuyauza katika masoko mbalimbali.

Wakulima wa mazao ya biashara katika shamba kubwa la mazao hayo, wakivuna mazao na ya kuyahifadhi vizuri katika matenga madogo madogo, ili kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kulingana na thamani ya zao kwenye soko.

Zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba kubwa lililopandwa mazao hayo, tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali . Kwa ajili ya kuuzwa kwa bei mbalimbali jumla na rejareja kulingana na soko la zao hilo.

Mazao ya biashara yaliyo limwa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye maghala mbalimbali, kwa ajili ya kuandaliwa vizuri na kupelekwa kuuzwa kwenye masoko tofautitofauti hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi za soko.

Zao la biashara la nanasi, lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa lililopandwa mazao hayo, huku likiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuthamanishwa na kuuza kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara katika shamba kubwa lililomea migomba iliyochanua vizuri. Ndizi zilizokomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa shambani kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi za sokoni hususan bei za jumla na bei za rejareja.

Zao la biashara lililovunwa vizuri shambani, na kuhifadhiwa katika eneo la wazi pembeni kidogo ya shamba ilo, tayari kwa ajili ya kuandaliwa vizuri, ili kupelekwa kwenye masoko tofautitofauti kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi kulingana na mahitaji ya soko.

Ndizi zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, katika shamba kubwa lililosheheni migomba yenye ndizi zilizokomaa, huku zikiwa tayari kwa kuvunwa kwa ajili ya kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, hususani kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani na kuhifadhiwa kwa umakini mkubwa na kwa njia za kisasa katika magunia maalum kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei elekezi hususani bei za jumla pamoja na rejareja.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika gari, kwa ajili ya kwenda kuuzwa kwenye masoko, na mkulima aliyevalia mavazi nadhifu sana; mavazi ya mashambani, ili kuyapeleka kwenye soko kwa ajili ya kuyauza kwa bei kulingana na soko la bidhaa.

Viazi zao la biashara liliovunwa shambani baada ya kukomaa na wakulima ikiwa wanalihifadhi katika magunia maalum kwa ajili ya kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei elekezi kulingana na mahitaji ya soko.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani na kuhifadhiwa kwa ajili ya kupakiwa kwenye vifungshio maalumu ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali, kulingana na bei elekezi ya soko la bidhaa hilo.

Vitunguu zao la biashara lililokomaa vizuri katika shamba kubwa la mazao, hayo huku nikiwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa kupelekwa sokoni na wakulima wa mazao hayo, wakiliandaa zao hilo kwa kulikusanya na kuliweka katika matenga maalumu kwa ajili ya usafirishaji.

Mazao ya biashara yaliyokomaa vizuri katika miti mikubwa iliyomea vizuri, mapapai yaliyokomaa kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kusindikwa kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula na vinywaji.

Nyanya zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, ili kusafirishwa na kupelekwa kwenye masoko mbalimbali, kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja, ili kujipatia kipato na kuendeleza shughuli za kilimo.

Mazao ya biashara yaliyohifadhiwa vizuri katika eneo maalumu baada ya mavuno na wakulima wa mazao hayo kwajili ya kuyasafirisha na kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali ili kuyauza kwa bei tofauti tofauti bei ya jumla na bei ya reja reja.

Mazao ya bishara, yaliyohifadhiwa vizuri katika magunia na kuwekwa pembezoni mwa barabara kwa ajili ya kusafirishwa, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi ya bidhaa hizo. sokoni

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani, zao la mahindi kwa ajili ya kuvunwa vizuri na kusafirishwa ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa, kwa bei tofautitofauti hususani bei ya jumla na rejareja .

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla jumla na bei ya reja reja kulingana na uhitaji wa zao hilo sokoni.

Katika eneo kubwa la shamba wakivuna mazao hayo ili kuyaweka vizuri katika magunia madogomadogo pamoja na matega, kwa ajili ya kuyasafirisha na kwenda kuyapeleka kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuyauza kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kwenda kuvunwa ili kusafirishwa na kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali; kwa bei ya jumla pamoja na bei ya rejareja, kulingana na thamani ya zao hilo katika soko husika.

Mazao ya biashara, yaliyovunwa shambani na kuhifadhiwa katika magunia maalumu, kwa ajili ya kuhifadhiwa na kusafirishwa kwenye magari, ili kupelekwa kwenye masoko tofautitofauti, vijijini na mijini kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na kwa bei ya rejareja.

Mzao ya biashara yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa ajili ya kupelekwa sokoni, huku yakiwa yamehifadhiwa katika magunia maalumu yenye ujazo, kwa ajili ya kusafirishwa ili kwenda kuuzwa kwenye masoko mbalimbali kwa bei ya jumla na bei ya rejareja.

Zao la biashara, zao la ndizi lililokomaa vizuri shambani tayari kwa ajili ya kuvunwa na wakulima wa mazao hayo, ili kupelekwa kwenye masoko mbalimbali kwa ajili ya kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja, kulingana na bei elekezi ya mazao hayo.

Boksi la dawa lenye rangi nyeupe likiwa a maandishi ya rangi nyeusi likiwa limecholwa ng’ombe. Likihofadhi dawa kwa ajiri ya kutibu magonjwa ya ng’ombe

Mahindi, zao la biashara, lililokomaa vizuri shambani, likiwa limeiva tayari kwa ajili ya kuandaliwa na wakulima, ili kupelekwa sokoni kuuzwa kwa bei ya jumla na bei ya rejareja kulingana na thamani ya mahindi yaliyo sokoni.

Wakulima katika shamba la kisasa lililotengenezwa vizuri kwa vitalu vidogovidogo vilivyopangwa kwa kutumia teknolojia ya kilimo, huku ukiwa na miche mbalimbali iliyopangwa kwa mistari sahihi kwaajili ya kukua ili kuvunwa mazao mbalimbali.

Wakulima wa mazao, wakiwalima na kupanda miche ya mimea iliyokua vizuri shambaani, huku ikiwa imestawi vizuri kwa ajili ya kukua na kuvunwa kwa matumizi mbalimbali.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa lenye mazao ya kisasa, huku wakiwa wametandaza mabomba maalumu yaliyotobolewa matundu madogo madogo kwa ajili ya kumwagilia mazao ndani ya shamba hilo ili kuhakikisha usahihi na ukuaji bora wa mazao ndani ya shamba.

Mkulima wamazao katika shamba kubwa la kisasa mahali ambapo mimea mbalimbali imepandwa vizuri kwa mpangilio sahihi, kulingana na aina ya mimea kwa kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo cha kijani, huku mimea hiyo ikiwa imepandwa vizuri katika vitalu vidogo vya shamba.

Wakulima wa mazao ya biashara, katika shamba kubwa la mazao hayo, wakiikagua miche iliyooteshwa ndani ya shamba hilo kwa umakini mkubwa kwa ajili ya kuzalisha mazao yenye ubora na yenye afya tele.

Wakulima wa mazao (vijina wa kiume watatu) wakiwa katika eneo la mashambani, sehemu maalumu ambapo mazao mbalimbali hulimwa. Huku mbele yao kukiwa na trekta dogo mashine ya kilimo inayosaidia kwa shughuli za kilimo cha mazao mbalimbali.

Wakulima wa mazao kama maharage, mahindi, pamoja na mazao mengine ndani ya shamba kubwa; yaliyolimwa na wakulima hao, huku yakiwa yamestawi vizuri tayari kwa ajili kuvunwa, kwa ajili ya chakula pamoja na biashara.

Wakulima wa mazao katika shamba kubwa la kisasa ya wakulima ikiwa na mti wa ndizi zilizo na afya tele, huku zikiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa kwa ajili ya chakula pamoja na kuuza ili kupata fedha za kuendesha shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo iliyopatikana teknolojia ya kisasa na kuendeshwa na injili ndogo inayotumia mafuta mashine ambayo hutumika wakati wa kuuvunia mazao mbalimbali, kama zao la mpunga uwele pamoja na mazao mengine huku ikihusisha teknolojia ya kisasa.

Mashine ya kilimo, Trekta la kisasa lililounganishwa na jembe dogo linalotumia magurudumu, ambalo hutumika kwa ajili ya kuhifadhi mazao, yanayovunwa katika shamba hilo, kupitia visu vidogo vidogo vinavyotumika kuchanja na kuvuna mazao hayo ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo cha kisasa ambayo hutumia teknolojia ya kisasa, ambayo hutumika kwa ajili ya utengenezaji na uchakataji wa mazao mbalimbali kupitia katika vifaa vya kielektroniki vinavyotumika kwa ajili ya njia hizo bora na za kisasa.

Mashine ya kilimo mahususi kwa ukuzaji wa mazao kwa teknolojia ya kisasa, huku ikihusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji kupitia teknolojia ya kilimo cha haidroponi, katika mashina madogo madogo yanayotengenezwa kwa njia za kisasa.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa lenye magurudumu makubwa yenye rangi ya njano na nyeusi, huku likiongozwa na kijana mtaalamu wa kuendesha mashine hizo likiwa limeunganishwa na jembe maalumu ambalo hutumika wakati wa kuvuna mazao ndani ya shamba.

Mashine ya kilimo, inayoendeshwa kwa kiinjini kidogo kinachotumia mafuta, huku likiwa limetengenezwa vizuri kwa visu vidogovidogo, ambavyo hutumika kwa ajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa maandalizi ya shamba, kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kisasa. Trekta lenye magurudumu manne lililofungwa jembe maalumu kwa shughuli za kilimo ambalo jembe hilo limetengenezwa kwa visu vidogo vidogo, vinavyosaidia uchimbaji wa ardhi pamoja na uchanganyaji wa udongo.

Mashine ya kilimo cha kisasa, trekta linaloendeshwa kwa injini ya mafuta lililounganishwa na majembe madogomadogo yenye visu vikali, ambapo hutumika kwa ajili ya kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa kilimo kuelekea maandalizi ya shamba.

Mashine ya kilimo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambazo husaidia uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyotumika wakati wa kilimo cha mazao mbalimbali hususani kwa teknolojia ya hydroponiki.

Mashine ndogo ya kisasa inayotumika kwa shuguli za kilimo iliyotengenezwa kwa ustadi mkubwa ya kutumia teknolojia ya kisasa, kwa kuendeshwa kwa nishati ndogo ya mafuta inayotumika katika injini maalumu.

Mashine ya kilimo, iliyotengenezwa kwa teknolojia mahususi, ambayo hutumika wakati wa uchavushaji wa mazao pamoja na unyunyiziaji wa dawa maalumu, inayotumika kuua vijidudu vinavyoshambulia mimea pamoja na miche ya mazao.

Mashine ya kilimo trekta dogo lenye rangi nyekundu ya magurudumu manne; huku likiwa limeunganishwa kwa jembe la kisasa yenye visu vidogovidogo, ambavyo husaidia kuchanganya na kuchimbua udongo wakati wa uandalizi wa shamba kuelekea shughuli za kilimo.

Miche mingi imepangwa kwa mpangilio katika eneo moja kama sehemu ya maandalizi ya upandaji miti, hii inaangazia hatua muhimu ya kuhifadhi mazingira kupitia upandaji miti jambo linalochangia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi.

Mashine ya kilimo inayotumia jembe la kisasa ambalo husaidia wakati wa upandaji wa mazao kwa kuchanganya udongo, pamoja na kuchimbua ili kutengeneza matuta madogomadogo kwa ajili ya upandaji wa mbegu.

Mashine ya kilimo trekta la kisasa, lilounganishwa kwa jembe lenye meno makali. Ambayo hutumika kuchanganya na kushimbua udongo wakati wa uandaji wa shamba kuelekea shughuli za kilimo mbalimbali.

Mashine ya kilimo, trekta dogo la kisasa linaloendeshwa kwa magurudumu na kutumia jembe la kisasa, ambalo hutumika kwa ajili ya kuchimba na kuchanganya udongo wakati wa uandaaji wa shamba; kuelekea shughuli za kilimo.

Mashine ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa na kuendeshwa kwa nishati ya umeme, ambayo hutumika kwa ajili ya kunyunyiza dawa mbalimbali kwenye mimea ilioota katika eneo hilo pamoja na kusaidia palizi na uvunaji wa mazao ndani ya shamba .

Mashine ya kilimo cha kisasa trekta ndogo iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambalo hutumika kwa shughuli za kilimo, hususani kilimo cha kisasa kinachotegemea njia bora za ulimaji wa mazao. Kwa ajili ya upatikanaji wa bidhaa bora pamoja na mazao yenye afya.

Mashine ya kilimo cha kisasa inayotumika kwa shughuli za kilimo ndani ya kiwanda, ambayo hutumika wakati wa upalizi na umwagiliaji wa mazao kwa kutumia teknolojia ya kisasa, na miundombinu bora inayoendeshwa kupitia nishati safi ya umeme.

Aina ya kilimo cha kisasa inayoendeshwa kwa teknolojia pamoja na nishati ya umeme ambayo hutumika kwa shughuli za kilimo, ikiwemo unyunyiziaji wa dawa katika mimea; uzalishaji wa kemikali maalumu ambayo hutumika na kusaidia mimea kukua.

Mashine ya kilimo, trekta la kisasa linaloendeshwa na kijana wa kiume mbobevu wa maswala ya kilimo cha kisasa, huku likiwa limefungwa kwa jembe la kisasa ambalo hutumika kwa kuchanganya udongo na kuchimbua udongo.

Mashine ya kilimo inayotumia teknolojia ya kisasa na kufungwa kupitia mitambo maalumu inayoendeshwa kwa nishati ya umeme, ambayo husaidia shughuli mbalimbali ikiwemo unyunyiziaji wa dawa pamoja na umwagaji wa kemikali muhimu, ambazo husaidia mimea kukua.

Mashine ya kilimo trekta ya kisasa linaloemdeshwa kwa injini ya mafuta, huku likiwa limeunganishwa vizuri kwa jembe dogo lenye uwezo wa kutengeneza na kuchimbua udongo ambalo hutumika wakati wa uandaaji wa shamba.

Kilimo cha mazao ya samaki ndani ya bwawa la kisasa, huku ndani ya bwawa hilo kukiwa na samaki mbalimbali, hususani samaki weusi wenye madoa meupe pamoja na samaki weupe wenye madoa ya njano, ambao hutumika zaidi kwa mapambo na chakula.

Kilimo cha mazalia ya samaki katika bwawa kubwa la kisasa, linaloendesha shughuli za kilimo cha samaki kupitia teknolojia mpya ya uvuvi, pamoja na mifumo ya kisasa ya uvuvi na ufugaji wa mazalia ya samaki.

Kilimo cha mazalia katika eneo maaalum la ufugaji wa samaki huku ndani yanayokula samaki mbalimbali, hususani wa nyamagabe na wasio na magamba ambao kuwa vizuri kwa ajili ya biashara na chakula.

Kilimo cha kisasa cha samaki wadogo wadogo, katika kifaa maalumu kilichotengenezwa vizuri kwa vioo imara, na kuwekwa maji maalumu pamoja na njia za chakula kwa ajili ya samaki, ili kuhakikisha ukuaji wa mazalia ya samaki hao.

Kilimo cha mazalia ya samaki katika bwawa kubwa la kisasa linaloendeshwa kupitia teknolojia mpya, ambapo mazalia ya samaki haya yakiwa yamehifadhiwa vizuri na kulimwa katika kifaa maalumu cha kisasa, kinachopakwa rangi ya bluu bahari na mashine zinazosaidia ubadilihwaji wa maji.

Kilimo cha mazalia ya samaki katika bwawa kubwa, mahali ambapo ulimaji wa samaki hao hufanyika. Huku eneo hilo likiwa limezungushwa kwa mabomba maalumu, ambayo husaidia uingizaji na utoaji wa maji safi na maji taka katika eneo hilo, mahususi kwa ufugaji wa samaki.

Wakulima wa mazalia ya samaki katika bwawa dogo eneo ambalo samaki mbalimbali wamevuliwa katika eneo hilo, na kufugwa kwa ajili ya uzalishaji wa mazalia ya samaki pamoja na chakula kitokanacho na samaki hao.

Mazao ya chakula yaliyohifadhiwa katika magunia ya rangi tofautitofauti kama nyeupe njano na huku yakiwa yamewekwa katika eneo, kama maharagwe, choroko na njegere.

Bidhaa za chakula karanga, mahindi, maharage pamoja na bidhaa nyingine zilizohifadhiwa vizuri katika matenga madogo pamoja na ndoo, mahususi kwa ajili ya chakula zikiwa zimehifadhiwa eneo la nje mahali kandokando ya barabara.

Mazao ya biashara njegere choroko mahindi mtama choroko pamoja na uwele, huku ikiwa yamehifadhiwa katika magunia maalumu kwa ajili ya maandalizi ya chakula pamoja na chakula kingine.

Mtaalamu wa misitu akiwa katika eneo maalumu sehemu ya pori hilo akifanya ukaguzi wa misitu katika eneo hilo, kwa kutumia vifaa vya kisasa na mbinu bora za kuimarisha uimara na afya ya misitu kwa ajili ya kusaidia kuepusha mmomonyoko wa udongo.

Sehemu ya msitu katika eneo lenye miti mingi iliyoshamiri, huku ikiwa na majani mapana yaliyoshikana katika msitu mdogo wenye nyasi ndogondogo pamoja na sehemu ya kupita; eneo la vumbi linalopita katikati ya msitu huu.

Eneo la misitu lililo na miti mingi minene na myembamba, huku kukipita mto mdogo unaotiririsha maji katika eneo hilo, lililojengeka vizuri kwa daraja la mbao huku kukiwa na vichaka vidogovidogo pamoja na nyasi zilizomea vizuri.

Shamba kubwa mahali palipolimwa miti mbalimbali, ambayo hutumika kwa ajili ya upandaji wa misitu. Iliyopangwa vizuri katika vitalu vidogo, vilivyowekwa kwenye mistari sawa kulingana na aina ya miti iliyopandwa katika eneo hilo la shamba.

Mtaalamu wa misitu mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, akiwa katika eneo maalumu sehemu ambapo vitalu vya miti na mashina yake yakiwa yamepandwa kwa ajili ya kumwagiliwa vizuri, na kukuzwa ili kwenda kupandwa sehemu mbalimbali.

Kilimo cha haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutegemea udongo, teknolojia hii ya kisasa inayotegemea uchanganyaji wa virutubisho, pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia matundu maaalumu ya aina ya ''PVC''.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. Teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", ambapo mabomba hayo hutobolewa matundu madogomadogo na kupitishwa mimea juu yake.

Hydroponiki hii ni teknolojia inayo husisha uchanganyaji wa vurutubishi pamoja na maji vinavyo pitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, teknolojia hii ni mahususi ambapo mimea hukuwa bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi. Hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mazao bila kutumia udongo. Teknolojia hii ni mahususi ambapo virutubishi pamoja na maji huchanganywa na kupitishwa kupitia mabomba maalumu ya PVC.

Sayansi ya hydroponi ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo. njia hii ya kilimo inatumia teknolojia ya kisasa ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya "PVC". Teknolojia hii ni mahususi ambapo husaidia mimea kukua bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi sayansi ya kukuza mimea bila kutumia udongo, teknolojia ambayo inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji vinavyopitishwa mabomba maalumu aina ya PVC.

Hydroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo. Ambapo maji pamoja na virutubishi huchanganywa pamoja na kupitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Sayansi ya hydroponi hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udogo, teknolojia hii ni mahususi ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopiti shwa kupitia mabomba ya kisasa aina ya pvc.

Hydroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, ambayo hutumika kwa ajili ya kukuzia mimea maalumu, ambayo hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi hii ni sayansi ya kilimo inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc".

Sayansi ya haidroponi teknolojia hii inahusisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya (PVC). Teknolojia hii ni mahususi, ambapo mmea hiyo hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi, hii ni sayansi inayoshisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji kupita kwenye mabomba maalumu aina ya pvc, njia ya kilimo sha ukuaji wa mazao ya kutegemea udongo teknolojia ya kisasa yenye matokeo bora na kwa wingi.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya "PVC". Njia hii ya kilimo ni mahususi ambao iniasaidi mimea kukua bila kutegemea udongo.

Hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopita kupitia bomba maalumu aina ya pvc, njia hii ya kilimo ni mahususi ambapo mmea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi; hii ni sayansi inayohusisha kuchanganyaji virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, kwa kutumia teknolojia hii peke yake.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, teknolojia hii inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kutumia mabomba maalumu aina ya "PVC".

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, njia hii ni mahususi ambapo inategemea uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Haidroponi hii ni sayansi inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, tekinolojia hii ni mahususi kwa uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu, aina ya pvc.

Haidroponi, hii ni sayansi inayohusisha ukuzaji wa mazao bila kutumia udongo, teknolojia ambayo ni mahususi kwa ajili ya uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji unaopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya ''p v c''.

Sayansi ya haidroponi inahusisha, ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo, teknolojia hii ni mahususi kwa uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji

Hydroponi, hii ni sayansi inayojihusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji vinavyopitishwa kupitia mabomba maalum aina ya "PVC". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mazao bila kutumia udongo.

Sayansi ya haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha ukuaji wa mimea bila kutumia udongo, kupitia sayansi ya kilimo inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopita kupitia mabomba maalumu aina ya PVC.

Haidroponi hii ni teknolojia inayo husisha uchanganyaji wa virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya “PVC”. Njia hii ya kilimo cha kisasa ni mahususi ambapo inahusisha mimea kukua bila kutegeme udongo.

Haidroponi hii ni teknolojia inayohusika, uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya PVC, njia hii inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutumia udongo.

Haidroponi, hii ni teknolojia inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inahusisha uchanganyaji virutubishi hivyo pamoja na maji, huku mimea hukua bila kutegemea udongo.

Haidroponi ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc" ya haidroponi, tekinolojia hii inategemea upandaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Haidroponi. Hii ni sayansi inayohusisha uchanganyaji wa virutubishi pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "pvc". Teknolojia hii inategemea ukuaji wa mimea inayokua bila kutegemea udongo.

Haidroponi; ni teknolojia inayojihusisha na uchanganyaji wa virutubisho, vinavyopitishwa katika aina ya mabomba maalumu aina ya "PVC", hili linahusisha ukuaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Tekinolojia ya haidroponi hii ni tekinolojia ya uchanganyaji virutubisho pamoja na maji, vinavyopitishwa kupitia mabomba maalumu aina ya "PVC", tekinolojia hii inahusisha ukuzaji wa mimea bila kutegemea udongo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kiwanda, mahali ambapo mimea imestawi vizuri kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa mazao mbalimbali hususani mazao ya chakula.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa la kiwanda huku kukiwa na mazao mbalimbali yaliyopangwa katika shamba kwaajili ys kuandaliwa vizuri ili kusindikwa na kuchakatwa kwaajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa za chakula zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani cha zao la kitunguu lliilo komaa vizuri shambani tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kwenye kiwanda kwa ajili ya usindikaji na uchakataji, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo kama bidhaa za chakula.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa linalotumia teknolojia ya kisasa, kwa njia ya kilimo cha kijani, ikihusisha upandaji wa miche iliyokua vizuri kupitia teknolojia hii ya kisasa, kwa ajili ya kuzalisha mazao bora na yenye wingi.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa mahali ambapo miche na mazao mbalimbali yameota na kustawi vizuri katika eneo hilo, kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa kwa mazao mbalimbali.

Kilimo cha viwandani kwa mazao yaliyomea vizuri kwa ajili ya kuyavuna na kuichakata na kuyasindika ili kuzalisha bidhaa tofauti tofauti zinazotokana na mazao haya yaliyomea vizuri katika shamba kubwa la kisasa.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda ambapo hutumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo hususan bidhaa za chakula na vinywaji mbalimbali.

Kilimo cha viwandani kinawezesha ukuaji wa mazao mbalimbali hususani mazao ya kabeji, ambapo baada ya kukomaa huvunwa na kupelekwa kwenye kiwanda maalumu kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalishwa bidhaa zinazotokan na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani, ndani ya jengo maalumu linalotumika kwa kilimo cha kisasa aina ya kilimo cha kijani, huku ndani ya chumba hicho kukiwa na mimea pamoja na mazao yaliyo oteshwa vizuri, kwaajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa eneo la kiwanda huku kukiwa kumemea migomba iliyostawi vizuri, huku ikiwa imezalisha zao la ndizi zilizokomaa ndani ya shamba hilo, tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa.

Kilimo cha viwandani kwa mazao mahususi ambayo hutumika kwa ajili ya uchakataji na usindikaji wa bidhaa tofauti tofauti, hususan bidhaa za chakula na bidhaa zinazotokana na mazao hayo, yaliyomea vizuri katika shamba lenye udongo mzuri wenye rutuba.

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa la kisasa lililomea mazao ya kabichi tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya usindikaji wa mazao mbalimbali pamoja na bidhaa tofautitofauti zinazotokana na zao la kabichi.

Kilimo cha mazao ya viwandani, ndani ya shamba hilo, huku kukiwa na ng`ombe wa nyama. Ambao hutumika kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa nyama pamoja na ngozi zao kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitofauti, hususani bidhaa za ngozi pamoja na chakula.

Kilimo cha viwanda, ndani ya shamba kubwa katika eneo la kiwanda, huku kukiwa na ng'ombe wa kisasa waliohifadhiwa vizuri kwenye mazizi ya ng'ombe kwa ajili ya mazao yao; kama maziwa pamoja na ngozi, kuchakatwa na kusindikwa ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwandani kikihusisha uzalishaji wa mazao kupitia teknlojia ya kisasa ambayo baada ya kukomaa, huvunwa na kupelekwa katika kiwanda. Kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa la kisasa linaloendeshwa kupitia teknolojia ya kilimo cha kijani, huku ndani ya shamba hilo kukipandwa mazao mbalimbali ambayo hutumika kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuweza kuzalisha bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha viwanda, eneo maalumu mahususi kwa shughuli za viwandani, huku likiwa limemea miche mbalimbali ya mazao ambayo tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani, kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali.

Kilimo cha viwanda ndani ya eneo kubwa la kiwanda mahali ambapo mazao kutoka shambani huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mazao hayo hususani kwa mazao ya hoho.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mazao ambayo hutumika kwa ajili ya usindikaji na uchakataji kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali zilizotakana na mazao hayo. Hususan bidhaa za vinywaji pamoja na bidhaa za chakula

Kilimo cha viwandani ndani ya shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo kuku wa kisasa hufugwa katika eneo hilo kwa njia za ufugaji wa kisasa. Huku ukiwa na mibomba maalumu yanayopitisha maji pamoja na chakula katika mifugo hiyo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa ndani ya kiwanda. Mahali ambapo wanyama aina ya ng'ombe wamehifadhiwa katika zizi maalumu kwa ajili ya kuchinjwa ili kutengenezwa ngozi pamoja na nyama zao, kusindikwa na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa tofautitofauti.

Kilimo cha viwandani mazao yaliyokomaa vizuri shambani, tayari kwa kuvunwa na wakulima wa mazao hayo ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo ya kilimo.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa la kiwanda, mazao yaliyokomaa vizuri shambani huku yakiwa yamevunwa tayari kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali hususan bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo mazao hayo huchumwa na kuvunwa vizuri kwa ajili ya kupelekwa kiwandani, ili kusindikwa kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika eneo kubwa la shamba mahali pa kiwanda, eneo ambalo hutumia kilimo cha teknolojia ya kijani, mazao yanayohifadhiwa kupitia turubai maalumu lililotengenezwa mahususi kwaajili ya ukuzaji wa mazao ya kisasa.

Kilimo cha viwandani, ndani ya eneo kubwa la kiwanda, mahali ambapo mazao mbalimbali huchakatwa na kusindikwa kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa tofautitofauti zinazotokana na mazao hayo, hususan bidhaa za chakula pamoja na vinywaji mbalimbali.

Kilimo cha mazao ya viwandani, katika eneo kubwa la kiwanda sehemu ya shamba, mahali ambapo mazao yamepangwa na kuota vizuri kwa ajili ya kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, kuweza kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwandani, katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo mazao hupandwa, huvunwa na kisha hupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, kwa ajili ya kutengenezwa bidhaa mbalimbali, hususani bidhaa za chakula pamoja na bidhaa nyingine zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa lililopandwa miche maalumu, iliyomea zao hilo huku ikiwa teyari kwa kukomaa kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya usindikaji na uchakataji wa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha viwandani katika shamba kubwa lililomea mazao, huku mazao yakiwa tayari kwa ajili ya kuvunwa ili kwenda kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa ili kuzalisha bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha kiwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda mahali ambapo mazao ya viwandani hulimwa vizuri tayari kwajili ya kuvunwa ili kupelekwa kwenye viwanda kwajili ya kusindikwa na kuchakatwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha mazao ya viwandani, katika shamba kubwa, eneo la kiwanda; mahali ambapo mazao hayo hulimwa na kuvunwa, kisha kupelekwa kwenye kiwanda, kwa ajili ya kuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Kilimo cha mazao ya viwandani katika shamba kubwa eneo la kiwanda, mahali ambapo zao la figiri limeota tayari kwa kuvunwa ili kupelekwa kiwandani kwa ajili yakuchakatwa na kusindikwa, ili kuzalishwa bidhaa mbalimbali zinazotokana na zao hilo.

Kilimo cha viwanda, mahali ambapo mazao mbalimbali hulimwa tayari kwa kuvunwa, ili kusafirishwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kusindikwa na kuchakatwa, ili kutengeneza bidhaa mbalimbali zinazotokana na mazao hayo.

Mfumo wa umwagiliaji mabomba madogo yaliyotandazwa katika ardhi ya shamba lenye vitalu vilivyo limwa vizuri, huku ikimea mazao yaliyokomaa vizuri shambani tayari kuvunwa, inayo tumia maji yanayonyunyiziwa katika mabomba haya.

Mifumo ya umwagiliaji, iliyotandazwa vizuri katika shamba kubwa. Eneo ambalo ni mahususi kwa kilimo cha mazao mbalimbali, huku mabomba haya yakitumika kwa ajili ya unyunyizaji wa mazao katika eneo hilo, kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao hayo.

Mifumo ya umwagiliaji, mabomba madogo yaliyotandazwa vizuri katika eneo la shamba, mahali palipomea mazao ya biashara ambayo hutobolewa matundu madogomadogo kwa ajili ya kunyunyiza maji kwenye shamba hilo.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa maalumu katika eneo la mashambani, kwenye majaruba ya mazao, huku ikitumika kwa shughuli za umwagiliaji ndani ya shamba hilo kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji, iliyotandazwa katika eneo la shamba juu ya vitalu vilivyoota mimea katika shamba hilo, mabomba yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo husaidia unyunyizaji wa maji katika eneo la shamba katika shughuli za kilimo.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogomadogo yaliyotandazwa katika shamba, eneo ambalo hutumika kunyunyiza maji wakati wa umwagiliaji ndani ya shamba lililomea mazao mbalimbali.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa kupitia mabomba madogomadogo, yenye matundu yaliyotobolewa, kwa ajili ya kuhakikisha shughuli ya umwagiliaji kwa kunyunyiza maji, kwenye shamba lililomea mazao hayo, kupitia maji yanayosukumwa na pampu maalumu.

Kilimo cha umwagiliaji katika shamba kubwa lenye mazao mengi, yaliyolimwa kupitia teknolojia ya kisasa na vifaa vya kilimo, huku kukiwa na bomba maalumu liliotobolewa matundumatundu, ambalo hunyunyiza maji ndani ya shamba hilo, kwa ajili ya kuhakikisha shughuli za kilimo cha umwagiliaji.

Mifumo ya umwagiliaji iliyotandazwa vizuri katika mabomba ya kisasa yaliyotobolewa matundu madogomadogo, ambayo husaidia unyunyizaji wa mazao katika mashamba ya kisasa kwa ajili yakuhakikisha shughuli za kilimo cha mazao mbalimbali.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyofungwa katika shamba kubwa la kisasa, mahali ambapo mabomba madogomadogo yametandazwa na kutobolewa vitundu vidogovidogo, vinavyosaidia unyunyizi wa maji katika shamba kubwa lililomea mazao mbalimbali.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba ya kisasa yaliyotangazwa katika eneo la shamba mahali ambapo mimea, mazao mbalimbali katika shamba hilo, mabomba ambayo hutumika kunyunyiza maji ndani ya shamba hilo kwa ajili ya ukuaji wa mazao.

Mfumo wa umwagiliaji mabomba ya kisasa yaliotobolewa matundu madogo madogo na kutandazwa chini katika eneo la shamba, huku yakitumika kwa ajili ya kunyunyiza maji ndani ya shamba hilo; kwa ajili ya kusaidia shughuli ya umwagiliaji kwa mazao.

Mifumo ya umwagiliaji mabomba madogo yaliyotandazwa vizuri katika shamba kubwa lililo mea vizuri, huku ikitobolewa matundu madogo madogo kwa ajili ya maji ndani ya shamba hilo kwa ukuaji.

Mabomba ya umwagiliaji yaliyotandazwa vizuri katika ardhi ya mashambani, huku yakiwa yametobolewa matundu madogo madogo yanayosaidia unyunyizaji wa maji katika miche ya mimea iliyoota kwa ajili ya kuhakikisha ukuaji wa mazao bora.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo lenye uoto wa asili lililopambwa vizuri kwa mawe makubwa yaliyobebana, huku kukiwa na nyasi ndogondogo zilizoota vizuri katika eneo hilo lililozungukwa na mawe mengi, pamoja na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa milima pamoja na mabonde huku eneo hilo likiwa, limetenganishwa vizuri na bonde la ufa lililopita katika eneo hilo lililofunikwa kwa anga lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu na mifupi, ardhi yenye rutuba eneo la tambarare kumemea nyasi ndogo ndogo za kiajani kibichi, huku eneo hilo liliwa limefunikwa na mawingu mazito kuashiria hali ya mvua katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili, vyanzo vya maji pamoja na mito midogomidogo inayopitiza katika eneo hilo, eneo lililoundwa kwa milima pamoja na mabonde, huku kukiwa na majani yaliyo komaa vizuri pamoja na anga yenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili iliyopambwa kwa barabara nzuri ya vumbi, nyasi ndogondogo za kijani kibichi, milima na mabonde, miti mikubwa na mirefu yenye majani mapana kwa ajili ya kivuli. Eneo lililozungukwa na milima mikubwa huku likifunikwa na anga safi lenye mawingu madogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia, inayopambwa kwa miti mirefu na mifupi, vichaka vidogovidogo, pamoja na milima iliyotanda katika eneo hilo, lililozungukwa kwa uoto wa asili, huku anga likifunika lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, iliyo na miti mikubwa iliyokomaa vizuri na kumea shambani. Huku eneo hilo likiwa limezungukwa na mji uliojengeka vizuri kwa majengo ya maghorofa ya kisasa, yaliyojengwa vizuri katika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyopambwa kwa milima na mabonde. Iliyo katika eneo hilo lililozungukwa na miti mirefu yenye kijani kibichi, pamoja na mapori, yanayozuguka eneo hilo, lililofunikwa na mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mikubwa na midogo yenye majani mapana, huku kukiwa na nyasi ndogo zilizooteshwa vizuri katika eneo hilo, sehemu ya nyika iliyofunikwa na anga lenye mawingu mepesi kuashiria hali ya hewa tulivu.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na milima mikubwa wenye vilele virefu pamoja na barafu iliyotanda katika vilima hivyo, huku kukiwa na msitu mnene wenye miti mirefu na iliyochanua vizuri pamoja na ardhi yenye udongo mkavu.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu, vichaka vidogovidogo pamoja na mapori. Huku eneo hilo likiwa limezungukwa na milima mirefu yenye imekuwa vizuri na kuzungushwa na mazingira yanayovutia vizuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo lenye uoto wa asili, huku kukiwa na barabara ya vumbi inayopitia eneo hilo, lililozungukwa na mapori pamoja na milima na miti yenye uoto wa asili, nyasi ndogo zenye kijani kibichi na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika sehemu yenye uoto wa asili kuliko na miti midogo yenye kijani kibichi, nyasi zilizoota vizuri nyumba za watu zilizojengeka katika eneo hilo sehemu ya wazi pamoja na mashamba makubwa, huku eneo hili likiwa limefunikwa na mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia iliyozungukwa na mapango makubwa eneo ambalo njia ndogo inayoruhusu watu kupita katika eneo hilo, hususani watembea kwa miguu mahali ambapo nyasi ndogondogo zimeota pamoja na miti mikubwa yenye majani mapana.

Madhari nzuri ya kuvutia, eneo la nyika mahali palipopita nyasi ndogo na vichaka vidogo na vikubwa, miti mirefu na mifupi, uoto wa asili pamoja na milima mirefu iliyozungukwa na kufunikwa na anga safi lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima mikubwa na midogo, iliyozungukwa na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi, huku eneo hilo likiwa limefurika vichaka vidogovidogo, pamoja na miti inayomea yenye kijani kibichi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa uoto wa asili, nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, miti mikubwa na midogo, vichaka pamoja na milima na mabonde huku eneo hilo likifunikwa kwa mawingu mepesi na anga tulivu.

Mandhali nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa milima mirefu pamoja na mabonde, huku ikiwa na nyasi ndogondogo zilizomea vizuri katika eneo lenye majani pamoja na miti mirefu na mifupi, vichaka vidogo vidogo pamoja na mapori.

Mandhari nzuri ya kuvutia yenye uoto wa asili, iliyozungukwa na vyanzo vya maji, bahari kubwa yenye maji yasiyotulia, eneo la nchi kavu lililokuwa na nyasi ndogo pamoja na miti mingi mirefu, makundi madogomadogo pamoja vichaka vyenye nyasi ndogondogo.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti mirefu yenye kivuli kikubwa, wanyama mbalimbali wanaoishi katika eneo hilo, kama: swala, nyumbu, pamoja na wanyama wengine; mahali palipozungukwa na miti mingi pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa nyasi zenye kijani kibichi barabara ya vumbi inayopita katikati ya eneo hilo, huku ikiwa miti mirefu yenye kivuli pamoja na vichaka vikubwa na vidogo vilivyozunguka eneo hilo lililofunikwa na wingu jepesi.

Madhari nzuri ya kuvutia. Eneo la nyika lenye nyasi kavu huku lina miti michache iliyoota katika eneo hilo lenye ukame, mahali ambapo pamezungukwa na milima na kufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la nyika linalozunguka vyanzo vya maji mto uliotuama, huku kukiwa na maji yaliyojaa katika eneo hilo, eneo la ardhi liliozungukwa na majani marefu yenye kijani kibichi pamoja na miti mikubwa yenye majani mapana.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo lenye uoto wa asili lililojaa misitu mikubwa, mapori madogomadogo pamoja na vichaka huku kukiwa na miti iliyoota yenye majani mapana yenye kijani kibichi na eneo ilikufunikwa na anga lenye mawingu mepesi.

Eneo la nyika sehemu yenye udongo mzuri pamoja na nyasi zilizoota vizuri, nyasi zilizokauka. Eneo ambalo lina miti michache yenye vivuli na majani mapana, iliyofunikwa kwa anga zito lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozungukwa na milima mirefu yenye kilele kikubwa nyasi ndogondogo, msitu uliojaa miti mingi mikubwa na midogo yenye matawi madogomadogo pamoja na ardhi yenye udongo mzuri.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la nyanda za juu, likiwa limepambwa vizuri kwa miti yenye kijani kibichi, mazingira ya kuvutia na kufunikwa na hali ya hewa tulivu yenye mawingu mazito na mepesi, huku eneo hilo likiwa limesheheni uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo la uoto wa asili lililozungukwa na miti mikubwa na midogo nyasi ndogo ndogo pamoja na njia ya watembea kwa miguu, huku eneo hilo likiwa limesheheni nyasi zenye uoto wa asili.

Mandhari nzuri ya kuvutia katika eneo la wazi yenye uoto wa asili, katikati kukiwa na barabara ya vumbi inayopita katika eneo hilo lililozungukwa na milima pamoja na mabonde, miti mikubwa yenye majani mapana, nyasi ndogo zenye kijani kibichi pamoja na vichaka.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayozunguka eneo la dimbwi la maji yaliyotuama huku kukiwa na miti mikubwa na midogo inayofunika eneo hilo, lililo na mimea ya kutosha yenye uoto wa asili pamoja na anga lenye mawingu mepesimepesi.

Mandhari nzuri ya kuvutia, eneo la wazi lililozungukwa na miti mikubwa na yenye kivuli kizuri, huku kukiwa na majani pamoja na kuna uzio mdogomdogo uliotengenezwa na misitu iliyomea katika eneo hilo lililofunikwa kwa mapori.

Mandhari nzuri ya kuvutia inayopambwa kwa miti pamoja na ardhi yenye udogo mzuri, huku eneo hilo likizungukwa na milima mirefu na njia za kupita kwa miguu zilizochongwa vizuri. Eneo linalofunikwa kwa anga lenye mawingu mepesi.

Mandhari nzuri yakuvutia inayopambwa na miti mirefu na mifupi nyasi ndogondogo, vichaka pamoja na mabonde na milima yaliyotanda katika eneo hilo lililofunikwa na mawingu mepesi, ya bluu pamoja na meupe.

Mandhari nzuri ya kuvutia eneo linalozungukwa na vilima mirefu pamoja na mabonde, huku kukiwa na nyasi ndogo nilizomea vizuri katika eneo hilo barabara za wapita kwa miguu pamoja na anga tulivu lenye mawingu mepesi linalofunika eneo hilo.

Mandhari nzuri ya kuvutia sehemu yenye miti mingi pamoja na ardhi yenye rutuba, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na vichaka vidogovidogo, pamoja na miti midogo huku kukiwa na milima inayozungaka eneo hilo lililofunikwa na mawingu mazito.

Ufugaji wa wanyama wa kisasa. Kondoo wa nyama waliofugwa na kunenepa vizuri katika shamba dogo, mahali ambapo wanyama hao hufugwa kwa shughuli za chakula pamoja na za kibiashara.

Mfugaji wa mazao ya misitu hususani nyuki, kwa ajili ya upatikanaji wa asali kwa ajili ya chakula na dawa, huku kukiwa kumewekwa viota maalumu, ambavyo hutumika kwa ajili ya kufanyia mazalia ya nyuki.

Wafugaji wa kuku wa kienyeji na kuku wa mayai katika eneo la wazi sehemu ambapo kuku hao huhifadhiwa na kupewa chakula kwa ajili ya ukuaji na afya zao huku wakipatiwa chanjo pamoja na dawa kupitia maji na mchanganyiko wa vyakula.

Vifaranga wa kuku wakiwa katika eneo maalumu, sehemu ambayo huifadhiwa ndege hao kwaajili ya kufugwa ili kukua kwa matumizi mbalimbali zikiwemo; Kwaajili ya chakula pamoja na kwaajili ya biashara ya kuku wakubwa.

Ufugaji wa kuku wa nyama pamoja na mayai katika eneo dogo. Mahali ambapo kuku hao huifadhiwa kwa njia za kisasa zaidi. Huku kukiwa na mfugaji wa kuku hao akiokota mayai katika mabanda ya kuku na kuyapanga kwenye maeneo husika.

Ufugaji wa kuku katika eneo dogo mahali pa wazi, sehemu ambayo ni mahususi kwa ajili ya ufugaji wa kuku uko vizuri, huku eneo hilo likiwa limetengenezwa vizuri kwa ajili ya kuhifadhi na kufugia kuku.

Mfugaji wa kuku pamoja na bata katika eneo la wazi, huku kukiwa na wafugaji ambao kazi yao ni kulisha chakula ndege hao, kwa ajili ya kuhakikisha malazi pamoja na chakula kimepatikana kwa uharaka ili kuendeleza afya zao.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa ndani ya vifungashio vidogo vyenye rangi nyeupe vilivyofungwa kwa ustadi na umakini mkubwa, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na picha mbalimbali zinazoonyesha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya vifungashio hivyo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu kumi. Huku juu ya mbegu hizo kukiwa na picha ya jani linalowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya kifungashio, pamoja na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "EASEED".

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza yanayosomeka kama ''simlaw seeds'' pamoja na ''ethiopian kale'' huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayoonyesha aina ya zao linalopatikana ndani ya kifungashio.

Kilimo cha mbegu za mazao ndani ya shamba kubwa lililomea miche ya mbegu hizo zilizopandwa vizuri na kutandazwa, kupitia teknolojia ya kisasa ya kilimo ikihusisha umwagiliaji wa mbegu hizo kwa njia ya kisasa.

Kilimo cha mbegu za mazao zilizoifadhiwa vizuri katika vifungashio vidogo kwaajili ya kupelekwa kwenye mashamba mbalimbali ili kulima kwaajili ya uzalishaji wa mazao tofautitofauti hususani mazao ya biashara na mazao ya chakula

Kilimo cha mbegu za mazao katika shamba kubwa la kisasa linalotumia teknolojia ya kilimo cha kijani, huku mbegu hizo zikiwa zimemea vizuri katika shamba kulingana na aina ya mazao yaliyopandwa katika vitalu vidogovidogo.

Kilimo cha mazao ya mbegu zilizopandwa vizuri katika eneo la shamba, mahali penye udongo mzuri kwa ajili ya kumea ili kuzalisha miche ya mazao mbalimbali hususani mazao ya biashara pamoja na mazao ya chakula.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo, chenye rangi nzuri ya kuvutia kilichofungwa kwa umahiri na ustadi mkubwa na maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiingereza "Loyal Seeds", huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha ya zao la nyanya, linalowakilisha aina ya mbegu inayopatikana humo.

Mbegu za mazao zilizo hifadhiwa vizuri katika vifungashio vya bati vilivyofungwa vizuri kwa ustadi mkubwa huku zikiwa vimeandika maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza, ''simlo seed'' maandishi yaliyopakwa rangi ya njano na kubandikwa picha ya majani, yanayowakilisha aina ya mbegu inaypoatikana ndani humu.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi nzuri ya kuvutia, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza simlo sidsi chenye ujazo wa gramu kumi na picha ya jani linalopatikana ndani ya mbegu hizi.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye rangi ya njano pamoja na kijani, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza "EA seeds cabbage", pamoja na picha ya zao la kabeji lililochorwa vizuri juu ya kifungashio hicho chenye ujazo wa gramu 10.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye mazao mbalimbali, huku kukiwa na maandishi yaliyoandikwa jina la kiingereza “simlaw seeds” pamoja na picha ya mazao hayo; huku kukiw na idadi pamoja na ujazo wa mbegu hizo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa kilo mbili, huku kikiwa kimeandikwa maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza iei sidsi pamoja na kufungwa kwa ustadi mkubwa na kwa njia za kisasa, mazao yanayotumika kwa shughuli za kilimo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi nzuri za kuvutia kilichoandikwa maandishi kwa lugha ya kiingereza 'royalseed', pamoja na picha inayowakilisha aina ya mbegu inayopatikana ndani ya zao hilo.

Mbegu za mazao zilizo hifadhiwa katika vifungashio vidogo vyenye rangi ya kijani na maandishi yanayo someka kwa ya kiingereza, vikiwa na ujazo pamoja juu ya mbegu hizo kukiwa na picha inayoonyesha, aina ya zao linalopatikana ndani ya mbegu.

Mbegu za mazao zilizopandwa vizuri katika shamba kubwa lenye mazao ya kisasa, kwa ajili ya kuzalisha miche bora ya mimea pamoja na mazao yenye afya pamoja na rutuba katika shamba hilo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kidogo chenye rangi nzuri za kuvutia, huku kikiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza 'Simlaw Seeds' pamoja na picha ya nyanya zao lililo komaa vizuri zaidi ndani.

Mbegu za mazao zilizoota vizuri katika eneo maalum uliotengenezwa kwa ubora mkubwa. Huku mbegu hizo zikiwa zimepandwa kwa mashimo madogo madogo ambayo yamehifadhiwa vizuri katika eneo maalum na kukuzidia mimea hiyo."

Mbegu zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo, vyenye rangi nzuri na ya kuvutia, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya Kiingereza, pamoja na picha inayoonyesha aina ya zao la mbegu linalopatikana ndani ya kifugashio hicho.

Kilimo cha mazao ya mbegu, yanayotokana na upandwaji wa mbegu mbalimbali za mazao, ambapo inahusisha upandaji wa mbegu za mazao katika shamba kubwa, lenye rutuba kwa ajili ya kuhakikisha uzalishwaji wa mimea yenye afya.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio maalumu, vilivyowekwa vizuri, huku juu ya vifungashio hivyo kukiwa na maandishi yanayoashiria aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio hicho, pamoja na picha inayowakilisha aina ya zao ndani ya kifungashio.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika vifungashio vidogo vyenye ujazo tofautitofauti, ambazo hutumika kwa ajili ya kuzalisha mazao ya kilimo kama: maharage, mahindi, mchicha, njegere, njugu, pamoja na mazao menginemengine, ambayo hutokana na mbegu hizo.

Vifungashio vidogo vinavyotumika kuhifadhi mbegu za mazao zilizoning'inizwa, huku zikiwa na picha zinazowakilisha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya vifungashio hivyo pamoja na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza.

Mbegu za mazao zilizohiifadhiwa vizuri katika kifuungashio chenye ujazo wa gramu kumi huku kukiwa na maandishi yanayosomeka kwa lugha ya kingereza, parsley pamoja na picha ya zao hilo linalo wakilisha aina ya mbegu inayopatikana humu.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa katika kifungashio kidogo chenye ujazo wa gramu tano , huku juu ya kifungashio hicho kukiwa na picha inayoonyesha aina ya mbegu zinazopatikana ndani ya kifungashio.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa mbao na kuezekwa vizuri kwa mabati, huku yakiwa na milango midogo pamoja na madirisha yanayosaidia hewa kuingia na kutoka ndani ya banda hilo, mahususi kwa ajili ya ufugaji wa wanyama kama: mbwa, kuku, paka, mbuzi pamoja na kondoo.

Afya ya wanyama huku kukiwa na mbwa mwenye afya tele akipatiwa chanjo pamoja na uangalizi maalumu, kutoka kwa kijana mbobezi wa mifugo hiyo aliyevalia mavazi nadhifu sana, akimkagua mbwa huyo kwa umakini na kwa ustadi mkubwa.

Banda maalumu lililotengezwa kwa mabanzi pamoja na kuezekwa kwa mbao nzuri huku kukiwa na mbwa anayehifadhiwa ndani ya banda hilo, lililotengenezwa vizuri kwa milango mikubwa pamoja na madirisha yanayosaidia hewa kupita ndani ya banda.

Wataalamu wa afya za wanyama, vijana wawili wakiume wakiwa katika eneo maalumu ndani ya hospitali ya wanyama wakitoa chanjo kwa mnyama waliyemshika kwenye mikono yao, huku nyuso zao zikiwa zenye furaha na amani kuashiria weledi wa kazi yao.

Wanyama wa kufugwa majumbani kama mbwa mwenye rangi tofautitofauti kama rangi ya kaki pamoja na nyeusi, wakiwa katika eneo la wazi ndani ya sehemu ya makazi yao wakipatiwa chanjo na mtaalamu wa wanyama pori.

Wataalamu wa tiba za wanyama mwanamke na mwanaume, waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo maalumu, sehemu mahususi kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayo shambulia wanyama hao, wakimpatia kinga na kumuosha manyama aliyeko mbele yao.

Afya ya wanyama hususani mbwa, kukiwa na vijana wawili wahudumu wa mbwa wa kisasa, wakimpatia chanjo na kumkagua mbwa huyo kwa ajili ya kuhakikisha afya ya mbwa huyo inaimarika.

Wanyama wa porini, Tembo wakubwa wakiwa katika eneo la pori, mahali palipozungukwa na miti mingi, wakipatiwa chanjo na askari pori, aliyevalia sare za jeshi hilo, akitoa chanjo kwa wanyama hao.

Wanyama wa porini; nyoka mkali pamoja na ndege mwenye miguu mirefu, wakiwa katika eneo la nyika, sehemu iliyozungukwa na majani makavu, pamoja na jua kali, mahali palipo na ukame mkubwa.

Tembo wakubwa wanyama wa porini, wakiwa Katika eneo la hifadhi kandokando ya barabara, wakitembea kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kwa ajili ya kujitafutia chakula pamoja na makazi ili kuendeleza shughuli zao za kila siku.

Pundamilia mnyama wa porini akiwa katika eneo la wazi mahali katika hifadhi hiyo iliyozungukwa na nyasi ndogondogo pamoja na milima, inayozunguka eneo hilo lililotanda wingu jepesi huku mnyama huyo akijipatia chakula pamoja na makazi katika maeneo haya.

Mnyama wa porini, mamba mnyama anayeishi kwenye maji na nchi kavu, akiwa amepumzika pembezoni kidogo mwa chanzo cha maji, huku eneo hilo likiwa limezungukwa na maji, pamoja na ardhi ya nchi kavu, yenye udongo wenye nyasi ndogo ndogo pamoja na unyevunyevu.

Tembo wakubwa wanyama wa porini katika eneo la wazi, mahali ambapo pamezungukwa na watu mbalimbali wanaoshangaa na kutalii wanyama hao kwa kuwasoma na kuelewa tabia zao kwa ajili ya kujiburudisha, huku tembo hao wakiwa katika eneo maalumu kwa ajili ya maonyesho.

Wanyama wa porini nyati wakubwa, wakiwa katika eneo la maji kandokando ya nchi kavu wakivuka kutoka eneo moja kelekea eneo jingine. Kwa ajili ya kujitafutia chakula pamoja na makazi.

Wanyama wa porini, nyoka mkubwa mwenye rangi nyeusi na madoa ya njano, akiwa amepumzika katika eneo la wazi ndani ya msitu, mahali ambapo ni makazi yake ya kudumu huku akiwinda chakula.